Mboga zinakaa ziko na afya. Ni ya aina ya sukuma, ziko kwenye msimu inaitwa chafu. Na hapa ni pasafi, mboga zenyewe zinakaa ziko nzuri sana, na zimelindwa na kukuza vizuri na kumwagiwa maji vizuri.

Kumepandwa kabeji nzuri sana, ziko kwa mistari zaidi ya kumi na tano, kule mchanga ni nyeupe, miti mingi, hewa inakaa kweli hapa ni safi na hii chakula kitavunwa na kitauzwa vizuri.

Kuna mimea ipo katika viwanda vya kulima na hapa kuna vyuma pia viko hapo. Na kuna mtu amevaa nguo ya buluu. Kule juu hewa iko safi na anga iko safi imeng'aa nyeupe na kuna miti pale kando pia.

Kilimo cha kiwanda, na kuna kanta ambayo inamwagilia mimea maji na pia inaweza kuwa inamwagia pia dawa, sababu hizo mimea zisiweze kupata ugonjwa na zisiweze kukauka.

Umwagiaji wa maji na bomba hili linatoa tone la maji. Hutumika kwa mchakato waumwagiaji kwenye shamba au vifaa tofauti za ukulima.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ndani ya shamba ndio hizo mimea zisiweze kukauka, zikuzwe kwa njia inayofaa na safi na mtu anaweza kula hio mimea.